Jengo la ghorofa lililojengwa kwa matofali mekundu au yenye rangi ya matofali, na lina madirisha yenye fremu za buluu au zilizo na mapanzio ya buluu. Mbele ya jengo hilo kuna nguzo kadhaa za umeme zilizo sheheni, nyaya nyingi za umeme na vifaa vingine vya umeme kama vile transfoma.

Kituo cha umeme kilicho wazi, kilichozungukwa na mandhari ya asili. Kituo chenye kina muundo nyingi cha chuma, nyaya na vifaa vingine vya umeme vilivyopangwa kwa umakini ambavyo vinatumika kusambaza na kusimamisha nguvu za umeme.

Nguzo za umeme iliyo na transfoma ya umeme na nyaya nyingine zinazounganishwa. Transfoma hiyo ikiwemo juu ya nguzo za mbao na nyaya zingine za umeme zimeunganishwa na kusambazwa kutoka hapo. Kuna mimea ya kijani kibichi chini ya nguzo.

Nguzo za umeme, iliyo na transfoma au umeme wa nyaya nyingine zikiunganishwa. Transfoma hiyo imewekwa juu ya nguzo za mbao, na nyanya nyingi za umeme zimeunganishwa na kusambazwa kutoka hapa.

Watu waliovaa sare za kazi wakiendelea na kazi ya kutengeneza au usambazaji wa nyaya za umeme au mawasiliano. Mmoja wao yuko juu ya ngazi ndefu, iliyotegemea nguzo za umeme.

Mnyama wa porini anayepatikana sana nchini Kenya, nyati huwa ana pembe ndefu zilizopindana na rangi ya kahawia dhahabu. Nyuma yake, kuna mandhari ya mbele ya jiji au mjengo mingine, ikionyesha wenzao wa picha hii kupigwa karibu na eneo la mjini au hifadhi ya wanyama pori ili.

Tembo mdogo, au mchanga, wa kiafrika, akilwa majani, au matawi ya mti, yanaowekwa mbele yake. Tembo huyu anaonekana kuwa na rangi ya kahawia, nyekundu, kutokana na udongo. Ana masikio makubwa, yanaoashiria speshi yake. Nyuma yake, upande wa kushoto, kuna kundi la watu, labda watalii, au wageni.

Mandhari tulivu na nzuri yenye ziwa au bwawa kubwa la maji mbele. Juu ya maji, kuna majengo kadhaa yenye paa za kipekee yanayo onekana kuwa hoteli, jumba la kulala, chakula au makazi kifahari. Majengo haya yamezungukwa kwa miti na mimea mingi ikionyesha mazingira ya asili na ya kupendeza.

Mfuko mkubwa wa kijani uliojaa takaa ukiwa umening'inia kutoka kwenye mizani. Nyuma ya mfuko kuna runda kubwa la takataka zingine zilizokusanyika. Eneo linaonekana kuwa dampo au kituo cha kusanya taka na kuta za bati zinaonekana nyuma.

Mandhari pana ya asili yenye vilima na mimea mingi. Kuna miti na vichaka vya kijani kibichi vinavyoenea kwenye eneo lote na mbali zaidi kuna ardhi iliyo wazi na milima. Anga lina mawingu meupe yaliyo tawanyika.

Sanamu ya ukumbusho iliyojengwa kwa mawe au shamba iliyowekwa katika eneo la umma, labda bustani au mkutano wa barabara. Sanamu hiyo ina sanamu tatu za wanajeshi au mashujaa zilizosimama juu ya msingi mkubwa wa mawe. Kwenye msingi wa sanamu, kuna mabamba jeusi iliyoandikwa ingiwa maandishi haionekani.

Watu kadhaa wanaonekana baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya ujenzi kama vile helmeti ngumu. Kuna shimo kubwa ardhini ambapo wanafanyikazi kadhaa wako chini wakishughulikia bomba kubwa au muundo mwingine wa ardhi. Mashine ya ujenzi inaonekana ikimwaga kitu.

Mandhari pana ya asili ya sehemu ya makaazi au mji mdogo. Chini ya anga ya buluu lenye mawingu madogo. Kwenye sehemu ya mbele ya picha kuna eneo kubwa la ardhi lenye mimea ya kijani kibichi, likionyesha labda shamba au eneo la wazi la nyasi.

Mchanganyiko wa kuvutia wa mandhari ya asili ya kiafrika na maeneo ya kisasa ya mijini. Kwenye sehemu ya mbele na katikati ya picha, kuna tambarare iliyofunikwa kwa nyasi kavu na miti michache ya savanna , ambaye inaonekana kuwa, ni makaazi ya wanyamapori. Kwa kweli kundi la tembo linaonekana likitembea au kula ya kwenye eneo hilo.

Mwanamke ameketi kwenye shuka nyeupe iliyotandikwa chini akifurahia pikiniki chini ya mti mkubwa wenye matawi mengi. Kuna vyakula na vinywaji vilivyowekwa kwenye shuka na inaonekana kama mazingira ya asili labda bustani au msituni.

Eneo lenye makazi duni labda kama mtaa wa mabanda ikiwa na mikondo ya maji machafu au mfereji uliojaa taka na uchafu. Majengo yaliyopo ni ya aina ya mabanda, mengi yakiwa yamejengwa kwa vifaa visivyo rasmi au visivyo imara. Udongo unaonekana wazi ukiwa na mimea michache.

Eneo kubwa lililojaa taa na uchafu, linaonekana kama dampo la wazi au eneo lililochafuliwa sana. Kuna takataka za aina mbalimbali zimetapakaa chini na nyuma kuna baadhi ya majengo au makazi na miti michache.

Majani au maua ya maji yaliyoonekana juu ya uso wa maji. Majani haya ni makubwa na mviringo wa aina ya kijani kibichi. Yakiwa na matone ya maji au unyevu juu yake. Maji yanaonekana kuwa meusi au machafu kidogo.

Tembo watatu wanaonekana kuwa tembo wa Afrika wakiwa wasimama karibu na zana ya kila mmoja. Labda familia au kundi dogo. Tembo wakati anaonekana akutumia mkongo wake kunyanyua au kukagua mimea ya kijani kibichi. Wote wana rangi ya hawawia, kijivu na maskio makubwa.

Mnyama mkubwa wa majini. Kiboko huyu anaonekana amesimama kwenye ardhi yenye udongo na mimea, labda ndani ya zizi la wanyama, au hifadhi ya wanyama pori. Picha hii inaonekana baada ya wanyama pori ambao inaweza kuhusu na watalii na uhifadhi inchini Kenya.

Kundila watu wengi wao wakiwa wamevaa fulana zarangi ya manjano, wakisi mama ndani ya mto mdogo au mkondo wa maji. Inaonekana wanaweza kuwa wanashiriki katika shuguli ya kusafisha mazingira, utafitiwa kisaiklodia au kazi nyingine yoyote inaohusiana na mto.

Kundi la watu wakiwa katika eneo ambalo linaonekana kua limebomolewa. Watu wengi wanabeba mabati na vipande vya mbao, huenda ni sehemu ya kuokoa mali zao baada ya kuvunjwa kwa wakaazi au mabanda.

Kifaru akiwa ndani ya sanduku maalumu la mbao, tayari akiwa ajiri ya kusafirishwa na kuhamishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Shughuli ya uchimbaji barabara ikiendelea. Wafanyikazi wawili wamevaa sare za kazi na kofia za usalama, wakiwa ndani ya mtaro mkubwa. Mjengo wa JCB unatumika kuchimba na kutoa udongo. Karibu nao kuna magari ya kazi yaliyopakiwa pembeni. Inaonekana kazi hii ni ya kuweka au kutengeneza mabomba ya maji.

Eneo la makaazi ya mabanda lililoadhirika na mafuriko. Maji ya rangi ya matope yamejaa karibu na nyumba ambayo nyingine zimejengwa kwa udongo na mabati. Miti mirefu ipo karibu na nyumba hizo. Ikionyesha kuwa eneo hili lina mazingira ya kijani.

Wanaume watatu wakisukuma mkokoteni mkubwa uliobeba mizigo mingi kwenye barabara ya mtaa wa mjini. wanaonekana kufanya kazi ngumu ya kubeba mzigo ya biashara au taka kwa kutumia mikokoteni ya mikono.

Nyani amekaa kwenye ardhi. Nyani huyu ana manyoya ya rangi wa kijivu na uso wake hauna manyoya na una rangi nyeusi. Anaonekana akiangalia upande. Chini yake kuna majani ya kijani, mandhari nyuma yake inaonekana kuwa ya nje.

Eneo lililo adhiliwa na mafuriko linaonekana ambapo nyumba zilizobomoka na vifusi vimetawanyika kila mahali. Mtu mmoja anaonekana akitembea kwenye maji yaliyo twama namatone. Anga ni mawingu.

Kando ya barabara, upande wa kushoto, kuna jengo refu lenye usanifu wa kipekee likionekana kuwa na mnara au sehemu ya juu iliyopambwa, labda kanisa au jengo la kihistoria. Karibu na jengo hilo, kuna mtu anayetembea kando ya barabara. Mbele, barabarani kuna magari mengi ikiwemo basi ya rangi ya chungwa.

Mandhari kuu ni barabara yenye shughuli nyingi jijini. Kuna watu wengi wakivuka barabara au wakitembea kando yake. Mabasi mawili yanaonekana yamesimama barabarani. Moja lina rangi ya buluu na manjano. Pia kuna taa za barabarani na miti mingi.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita na daraja ya kisasa la waenda wa miguu likivuka juu ya barabara hiyo. Daraja hilo linaonekana kuwa na muundo wa chuma wa kioo au plastiki yenye rangi ya bluu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwa daraja hilo.

Basi kubwa la abiria la rangi ya chungwa lililotengenezwa karibu na jengo. Basi hili lina jina Tawakal, limeandikwa kwa herufi kubwa nyuma yake na pia lina nembo ya ndege. Kando yake, watu wachache wanaonekana wakiwa karibu na basi na inaonekana ni kama kituo cha mabasi au sehemu ya kupakia au kushushia abiria.

Barabara kuu yenye njia nyingi labda barabara ya ghorofa au mabarabara kuu yenye msongamano wa magari. Juu ya barabara kuna bango kubwa la kuongeza magari lenye maandishi ya kijani au nyeupe, ikionyesha mwelekezo wa kutoka, na njia mbalimbali magari kadhaa yanaonekana yakisafiri kwenye barabara hiyo.

Daraja kubwa la zege lililoonekana kuwa sehemu ya barabara kuu au njia ya reli ikivukia mto wenye maji ya rangi ya kahawia au udongo mwekundu. Chini ya daraja hilo la kwanza kuna daraja jingine dogo linaloonekana kuvuka mto huo huo.

Eneo la kituo cha magari ya usafiri wa umma mjini. Mtatu ya rangi nyeupe na mistari ya njano imeegeshwa mbele ya maduka enye mabango ya biashara. Na kuna watu wamesimama karibu na matatu.

Matatu za rangi ya buluu ikiwa limeegeshwa katika kituo cha magari kati kati ya jiji amatatu hili limepambwa kwa sanaa ya kuvutia ya michoro ya kisasa ikiwemo picha ya msichana aliyevaa kofia na kushika pembe mdomoni hii ni mfano wa utamaduni maarufu.

Magari ya usafiri wa umma maarufu kama matatu, yakiwa yameegeshwa kwenye kituo. Abiria wawili wanaonekana wakikaribia au kushuka kwenye moja ya matatu hizo. Kijana mmoja anatembea mbele ya gari huku mwingine akiwa na mkoba; labda anaelekea chuoni au kazini.

Eneo lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa katika kituo cha usafiri wa umma katika mji. Kuna mabasi mengi madogo yenye rangi mbalimbali yakiwa yameegeshwa ya kisubiri au kupakia abiria, pia kuna magari mengi madogo na watu wengi wakiwa wanatembea kando ya barabara yao na kusubiri usafiri.

Tangi kubwa jeusi la maji lenye maandishi, likiwa limewekwa ndani ya jengo kando ya ukuta. Pembeni ya tangi hili kuna pipa la taka la plastiki lenye mfuko mweusi wa taka ndani yake.